Hawa ni wachezaji walemavu. Aliye katikati ni kocha wao, uwanja huu hauna watu, viti havina watu.

Hawa ni wanariadha wawili, mmoja amechuchumaa huku mwengine amelala chini. Mmoja amevalia vesti yenye rangi tofauti na mwingine.

Huyu ni mwanariadha mwenye ulemavu. Yuko kwenye treki ya kukimbia huku tunaona uwanja wenye nyasi yenye kijani kibichi.